Kuna mizigo ambayo iko kwa hio lori. Tunamuona mwanaume mmoja akifunguwa ili aweze kutuoa mizigo ambayo iko juu ya lori.

Meli kubwa ambayo inatumika kusafirisha watu ama mizigo kutoka maeneo fulani hadi pahali fulani. Vitu zinasafirishwa juu ya maji.

Wakenya wameenda kuona mipira ikichezwa na kushangilia wachezaji. Wengine wametoka mbali ili waweze kuona watakao shinda na kubeba nyara yao.

Pahali pazuri pa kujivinjari na kuna hewa safi, 𝑛𝑎penda kupumzika maeneo hayo, maana miti inaleta hewa mzuri na pia maua nayapenda.